Jengo kubwa lenye paa la mabati na dirisha kadhaa na mlango ya rangi ya buluu. Sehemu ya chini ya kuta ni rangi ya kahawia na sehemu ya juu ni rangi ya njano. Mbele ya jengo hii kuna miti ambayo inaonekana kama vijingiti ya mimea, mbele pia kuna uwanja wa majani.

Chumba cha kompyuta ina meza ndefu iliyonyooka na viti vya plastiki. Kwenye meza kuna kompyuta kadhaa zenye monitor nyeusi, keyboards na panya. Pia kuna headphones zilizowekwa karibu na baadhi ya monitor hizo.

Rafu yenye sehemu ndogondogo ambazo zimetumika kuhifadhi faili. Kila sehemu kuna faili tofauti. Rafu hii inaonekana kuwa kwa sehemu ya ofisi au shule inayotumia mfumo huu wa kuhifadhi faili.

Mwanamke ameketi kwenye benchi la mazoezi ya nguvu katika gym . Anaonekana amevaa nguo nyekundu, suruali za mchezo na viatu vya mazoezi. Nyuma yake kuna mzigo ya mazoezi inayowekwa kwenye raki ya benchi la mazoezi.

Sehemu ya chumba cha makaazi cha ghorofa. Kuna jengo lenye ngazi ya kuunganisha sakafuni tofauti. Pia kuna reli za chuma upande wa ngazi na kwenye sakafuni kwa usalama wa watumiaji.

Mwanaume akifanya mchezo ya kuendesha baiskeli. Anaambatisha mavazi ya mchezo, kofia la usalama na baiskeli ya kisasa akipita barabarani, huku akiwa amejitahidi kuendesha kwa nguvu.

Watu wawili wakiendesha baiskeli. Wote wamevaa jezi zenye rangi za bendera ya Kenya. Wamevaa kofia ngumu na miwani za kuendesha baiskeli barabarani.

Mwanamke mchezaji akiwa amevaa jezi ya Kenya, huku ameshika vifaa vya kusaidia kutembea na mpira wa mguu upo karibu na yeye. Inaonekana ako uwanjani labda akijiandaa kushiriki mchezo wa soka wa walemavu.

Uwanja mdogo wa mchezo ya watoto katika shule. Kuna mkanda wa kupeperusha watoto. Kuna mchezo wa kusongea chini wa rangi ya kijani. Pia kuna mlima wa kuzunguka mpira ya ngedi.

Mtu anafanya mazoezi kwa kuendesha mtumbwi wa mashua kwenye maji. Amevaa kofia ya kumkinga kutokana na miale ya jua na nguo ya rangi nyekundu. Anaonekana kuwa na juhudi na umakini katika mazoezi yake.

Mlango wa chumba kilicho andikwa lebo mbili, chemistry lab na biology lab . Hii inaonyesha kuwa chumba hiki kinatumika kama maabara kwa watu wa somo la kemia na somo la biolojia.

Mashindano ya riadha ambayo kuna watu wawili wakifanya kwenye nafasi ya mbio za marathoni. Wanashikilia kanda la mshikamano kwa mkono kama ishara ya usaidizi. Wamevaa mavazi ya mchezo na vifaa vya uvumbuzi.

Ukuta wa jengo na rangi za mchoro zilizochorwa ukutani. Mchoraji ameonyesha hadithi ya Noah's ark . Mchoro huu huenda umetumiwa kama sehemu ya elimu kwa watoto kujifunza hadithi.

Jengo la ghorofa nyingi linaonekana kuwa na kuta za mawe na madirisha mengi. Kuna vichaka vilivyopandwa mbele ya jengo hilo na pia kuna ishara inayosomeka Visitor Please Pass through the Office .

Bango linaonekana kuwekwa katika darasa la shule kwa ajili kusaidia watoto kusoma. Lina alfabeti ya Kiingereza kwa herufi kubwa na ndogo. Pia kuna alama za uandishi kama nukta.

Mwanamke anayeitwa Hellen Wawira mkenya anaketi kwenye benchi la mazoezi la nguvu akiwa katika chumba cha mazoezi ya viungo. Anavaa shati nyeupe na suruali nyeusi yenye mchoro midogo.

Sehemu ya mbuga ya mchezo kwa watoto. Iliyoko nje chini ya miti mikubwa wenye maua ya njano. Katika mbuga hiyo kuna vifaa vya mchezo kama vile ngazi ya kupandia, magurudumu ya kuzunguka, na silidi za rangi mbalimbali.

Wastani wa mchezo wa mbio wa mtindo ya mbali ambapo mmoja wa wanariadha amenguka kwenye uwanja wa mbio na mwenzake anamsaidia kuamka. Mchoro wa nyuma kunaonyesha muda.

Kundi la watu wakiwa katika tukio la sherehe, wanawake wawili na mtu mmoja wa kiume wanaonekana wakiwa wameketi katika kiti cha magurudumu, wakiwa wamevaa mavazi za rangi nyekundu, baadhi ya watu wamevaa shuka na shanga ya za kitamaduni, mtu mmoja huku ameshikilia bendera ya Kenya.

Darasa la shule, ambapo kuna meza na viti vimepangwa kwa mpangilio sawa. Darasa hili ni safi na ina madirisha na mlango unaoingiza mwangaza wa asili, kwenye ukuta kuna ubao wa kuandikia.

Kikosi cha watu baadhi wakiwa kwenye viti vya magurudumu wote wakiwa wamevaa nguo za rangi nyekundu na wakishikilia bendera za Kenya na vipande vya karatasi vinavyoonyesha team Kenya.

Kundi la wanawake walioko kwenye kiti cha kuzungusha wheelchair , wote wakiwa wamevaa vazi nyekundu zilizoandikwa neno Kenya. Wanajumuika na kushikana mkono kwa mduara ikionyesha mshikamano na umoja.

Mwanamume anayetokea katika uwanja wa mchezo akiwa anafanya riadha la kuruka umbali mrefu. Anaonekana akiwa ameshuka ardhini kwenye mchanga baada ya kuruka.

Kitabu ya kujifunza lugha ya kifaransa ikionyesha kuwa ni ajili ya darasa la nne. Kwa jadala kuna picha ya watoto watatu, wawili wakishika kamba na mmoja akiruka katikati wakicheza kuruka kamba. Chini kuna maandishi ya kifaransa.

Sehemu ya jengo la makaazi lenye madirisha, milango miekundu na ngazi ya chuma. Mbele ya jengo kuna mimea ambayo ikiwa ni pamoja na miti yenye maua ya rangi ya pinki .

Kitabu cha kiingereza chenye jina Haydn Richards Junior English 2 new edition . Kitabu linaonekana kuwa limechakaa na lina picha ya wadudu kama nyuki na maua ya bluu na majani ya kijani. Inaonekana kuwa ni kitabu cha zamani, zimetumika sana.

Mwanamchezo mwenye ulemavu kutoka Kenya, akiwa ameketi kwenye kiti cha mugurudumu na kushika bango ambalo linaandikwa Paris, elfu mbili ishirini na nne qualify pamoja na nembo ya world rowing .

Ukurasa wa kitabu cha elimu wa watoto kinaonyesha sarufi kuhusu matamshi ya kikauli. Hii ni njia ya kujifunza tofauti kati ya maneno hiki na hivi kwa kutumia mifano ya vitu na watu.

Nyaraka za masomo kwa gredi ya pili zinazohusiana na shughuli za mazingira, zilizotengenezwa na Vtext Softcopy Publishers. Kifungu cha masomo kinachoitwa Compitency Based Curriculum CBC.

Nje ya nyuma ikionyesha uwanja wa nyasi kubwa. Sehemu ya mbele ya jengo lina paa na dirisha. Nyuma kuna miti mikubwa na mimea mingine. Mandhari ni ya mazingira ya kijiji au makaazi.